Mama mmoja amefunika kichwa lake amevalia jaketi lake nyeupe, kwa mkono ingine ameshika glasi, kwa mkono ingine ameshika chupa, kwa hili chupa ameinua juu ya glasi inakaa kunyinyizia vitu zilizo kwa hiyo chupa ndani ya glasi hili.

Ng'ombe yenye inakaa kutolewa maziwa anakamliwa na mashini, ameingiza mashini kwa kila titi lake na ye hizo mashini hizo pipe zinatoka zikiingia kwa chupa zenye ziko kando, chupa mbili ingine iko na maziwa nyingi kidogo kuliko ingine.

Kuna mtu mmoja anaonekana ameshikilia ndizi, anaonekana kuwa anaifinya vile tunavyoiona, hii ndizi inaonekana kuwa inaweza kuwa imeiva, kwa sababu tunaona kuna zenye zinaonekana kukomaa, kando yake tunaona miti mingi za ndizi zilizo karibu

Kuna sufuria, kuna vitu zilizo ndani ya hii sufuria. Inaonekana ni kama ni vichanganyiko ya kutengeneza keki. Mkono mbili imeonekana yenye inaonekana kuwa ni kama iko na vitu jiko mbili za inaonekana kuchanganya hizi mchanganyiko. Tena kuna kijiko tu iko kando imewekelewa kando ya sufuria.

Hapa tumepewa ndizi refu tatu, Tena kando yake ni kama shamba ya mimea ya ndizi vile tunaona matawi mingi sana zilizokando ya ndizi Hizi zimeonakana kando kuwa ni refu sanaa na zimekomaa

Mbili kwa hii shamba kuna ndizi zimeiva sana hizi mbili zenye ziko karibu tunaona ni ndizi zimekomaa zimeiva kwa shamba kando yake kidogo mbali kidogo kuna ndizi pia yenye ni mbichi tena kwa hii shamba tunaona ndizi mingi zinazo onekana kwa umbali.

Ng'ombe hizi zenye zinakaa ng'ombe za kienyeji ni ng'ombe za nyumbani. Wanasimama hapa kutafuta chakula katikati ya matakataka zilizorushwa takataka mingi sana za aina aina. Pande ingine pia tunaona ni sawa na hapa ni takataka tu zenye zimerushwa.

Hapa tunaona mimea, tunaona mimea ya ndizi, tunaona ndizi zenye zinaonekana kwa hili picha, ni ndizi kidogo kidogo enye inakaa tu imeanza kumeza, nyuma ya hii ndizi tunaona msitu kubwa sana, ni miti mingi zilizomea katika nyuma ya hii ndizi.

Ngombe moja. Ngombe hii kuna mashini kwa kila titi lake. Hizo mashini kuna paipu zenye zinatoka zinaelekea kwa mtungi. Na huyo ngombe ni kama anajaribu kula chakula.

Hapa tunaona ng'ombe. Ng'ombe karibu tano hivi. Hawa ng'ombe wengine kuna mmoja amesimama ameona kando. Wanne wakiwa wanakula nyasi. Tena tunaona kila mmoja wao akiwa na kitu ama nambari kwa sikio lote mbili. Kando kidogo kuna nyumba ya mabati.

Chini hapa ni ndizi, ndizi nyingi zenye zinakaa hazikua zimekomaa, hizi ndizi hazijaiva vizuri zimekondakonda, tena kuna zenye zimekatwa katwa na kuna zenye tu iko sawa, zote zikiwa tu zimefanana.

yuonesha hapa tunaonyesha mkono navenye inajaribu kushika mahindi nikama anajaribu kutonyesha vidudu ama ugonjwa iliyo kwa hii mahindi, hii maindi inaonekana kuwa kuna vidudu zinaharibu kwa matawi lake.

Hii ni shamba ya ndizi shamba kubwa sana kuna mimea mingine kuna ndizi zenye zinaonekana mbali, kwa upande moja na upande ingine, Kuna mahali tu imelimwa udongo nyekundu na kando kidogo Kuna vitu zinafanana kama mahindi.

Hawa wawili ambao wanaonekana kutoka kwa mlango ingine ndogo ni ng'ombe ambao wamenyunyuziwa dawa wametoka kuoshwa kwa dawa tena tunavyoona wako na maji maji kwa ngozi yao, tena tunavyoona kuna kitu ya mashine iliyokaribu na hiyo nyumba.

Hawa ambao wamesimama, wengine wameshika chakula. Wanakaa kupakua chakula. Vile tunavyoona kuna sufuria iliyo chini yao, wanakaa kutoa chakula. Mmoja wao akiwawekea wengine ambao wameshika chakula iliyo kwa tray .

Haya ndizi, ni ndizi mingi sanaa zenye zimepandwa hapa, alafu kuna vitu zenye zimeekwa chini karibu na hizi ndizi, tena tunaona kuna pipe zenye zinabeba maji mfereji maji ilio katikati wa hizi ndizi, tena tunaona ni mahali penye udongo nyekundu.

Huyu anajaribu kushikilia ndizi, ndizi refu sana yenye imezaa kubwa tena sana ni kama inaonekana kuwa inaweza anguka ,amewekelea miti ingine refu ili kusaidia isianguke.

Mtungi mingi, mtungi yenye inaonekana ni mtungi ya maziwa. Kando kidogo kuna mchoro wa ngombe. Duka hili limefunguliwa, kuna watu wawili. Kuna mmoja anaonekana kuwa ni kama kuna kitu ananakili kwa kitabu mwingine akiwa ameinama.

Hapa kuna ndizi bado ni mbichi. Bado iko kwa mti, vile tumeona kwa hili picha. Tunaona matawi ya miti ya hii ndizi, tena tunaona hii ndizi yenye tumepewa karibu hapa, tunaona ni ndizi yenye ni ya aina lingine na tena tunaona inaeza kuwa ni ndizi hiyo ya kuchemsha.

Hapa kuna watu ambao wote wamesimama, mmoja kwa upande mwingine na watatu kwa upande mwingine. Aliye kwa upande mwingine mmoja mwenye amesimama, tunaona ni kama kuna kitu anaelezea, chini yake kwa meza yake tunaona kuna vibuyu, kuna tena vitu yenye zimewekelewa juu ya hiyo meza mingi.

Tunaona watu watatu. Mmoja akiwa amekaa, wawili wamesimama karibu na sufuria ni kama kuna vitu zimewekwa juu ya sufuria. Kuna tena tunaona kuna moto na ile sufuria iko juu ya moto.

Vitu zenye zimeanikwa chini zinakaa kama kuna wanataka ipikwe juu kuna mama ambaye amekaa karibu na hizi vitu, kuna mwenye ameinama na mtoto ameshikilia kiti , kijitu kubwa sana anatembea katikati ya hizi vitu.

Inayoonekana hapa, ng'ombe huyu imefungwa miguu yake mbili ya nyuma, kando ya hili ng'ombe tunaona kuna mtu amekaa karibu ameishikilia titi la ng'ombe na kuna ndoo ameweka chini karibbu na hizo titi anaonekana kuwa anatoa maziwa anakamua maziwa kutoka kwa huyu ng'ombe.

Inaonyesha ngombe na mtu ambaye amesimama karibu na ngombe, akona na mtungi kwa mgongo wake kwa mkono ingine tunaona Ako na paipu tunaona ananyunyizia dawa kwa huyu ngombe, Tena tunaona huyu ngombe Ako mahali ime

Ng'ombe yenye inakaa kukamuliwa imefungwa miguu zake na kamba za nyuma, tena tunaona mama ambaye ameinama karibu na hii ng'ombe amewekelea ndoo chini ya matiti za ngombe anaendelea kukamua ng'ombe.

Mwanaume ambaye ameleta ndizi, ameshikilia ndizi kubwa sana inaonekana ni ndizi mzito. Kando yake kuna mama ambaye ameinama. Ndizi zenye zimeekelewa apo zimekelewa juu za zingine, kuna gari yenye imesimama pia kando ya hii ndizi.

Tunaonyeshwa hapa ni mkono yenye ameshika ndizi, amefungua ndani ya hilo ndizi. Tena kando yake kwa hilo meza kuna ndizi zingine zenye zime zinakaa kuharibika, ni ndizi mbaya vile tunavyoona. Tena kando kidogo tunaona pia kuna ndizi yenye inakaa kuwa ni kama imeharibika kabisa.

Hapo amesimama amesimama kando ya mahindi iliyo chini. Huyo mtu ameshika mahindi moja yenye inakaa kuaribika. Mahindi yote inakaa kuaribika pia. Kando kidogo kuna yenye imekawiwa. Kuna mahindi iliyo kwa upande ingine na kuna mahindi iliyo kwa upande.

Hapa Kuna ngombe Kuna watu wawili, Hawa ngombe wawili tunaona Kuna ngombe Mmoja kando Kuna mwingine anaonekana kuoshwa, Kuna maji inatoka au ni dawa. Kuna mtu Mmoja mwenye ameshikilia paipu Kuna mwingine tunaona Kuna kitu ameshikilia mkononi ni kama anaosha huyo ngombe.

Ng'ombe imesimama na huyu ngombe ni kama imefungwa haitaki iende vile tunaona kuna minyororo iliyotumika nyuma ya huyu ng'ombe, kando kidogo kuna mtu ambaye amesimama kuna kitu amashika kwa mikononi mwake.

Ndizi hizi zenye zinaonekana hapa, ni ndizi zenye ni kama kuna mtu ambaye anajaribu kuifunika na karatasi. Vile tunavyoiangalia ni ndizi ya tatu, ndizi tatu. Kuna yenye iko karibu sanaa imefunikwa lakini karatasi yenyewe imeraruka.

Hili tumepewa mimea. Tumepewa mmea moja ya miti ya mimea ya ndizi. Kuna ndizi kubwa sana zilizo kando, katikati ya hapa tunaona kuna mimea ndogo ndogo inaonekana kuwa zimepandwa tu, kando tunaona kuna msitu. Kuna msitu ya

tunaona hapa anaonekana amefungwa miguu yake mbili. Ni ng'ombe wawili. Ni ng'ombe wawili ambao wamefungwa miguu zao. Moja wa hili ng'ombe tunaona kuna mashini zilizowekwa kwa titi lake na tunaona kwa hii mashini kuna maziwa yanayotoka. Hii inaonekana kuwa hili ng'ombe linakamuliwa na mashini. Lingine halina kitu.

Tunaona hii ni soko ya ndizi, ndizi ndio mingi zana kuna ndizi zimeiva, kuna ndizi mbichi, tunaona pia kuna nyanya zenye zinaonekana, tunaona chungwa, tunaona kitunguu kuna carlic kuna tena vitu mingi ziko mbali.

Kuna mtu mmoja mwanaume amekaa, anaonekana kuwa kuna vitu anaonyeshana kwa mkono yake moja kuna ndizi yenye imetolewa maganda, kwa upande ingine kuna ndizi haijatolewa maganda, kuna tena sahani kwa meza, kwa upande ingine tunaona kuna ndizi zenye bado hazijatolewa.

Ninaona ndizi ambazo zinakaa kuwa zimepandwa tu, juu vile tunavyoiona juu Kuna mashimo. Hizi ndizi zinakaa kuwa zimepandwa na mashimo ikaachwa vile inayoonekana hapa, Tena ni ndizi mingi sanaa kando yake kidogo ndizi zingine ambazo zimepandwa.

Hapa sufuria kuna vitu ndani ya hili sufuria. Vitu inakaa kama maziwa yenye imekaa mala vile tunavyoona. Tena kuna maji maji iliyo juu ya hili maziwa. Kuna mtu ameingiza kuna mwiko ndani ya hili maziwa pia.

Kwa hili shamba tunaona kuna ndizi mingi. Tunaona hizi ndizi zimeza, tunaona tena hapo katikati ya hili ndizi tunaona kuna mtu mmoja mwenye amesimama ameangalia upande mwengine amevalia nguo nyekundu juu. Hizi ndizi tunaona zimepangwa vizuri kwa laini moja.

Mmea ya mahindi. Mahindi mingi sana yenye imechi... imepandwa, tunaona mahindi hizi zimekauka sana ni ile tu hazijatolewa kwa shamba. Tena tunaona ni shamba kubwa sana , ili tuanona... mwisho ni mbali sana.

Hizi mbili ni ndizi zenye zimeiva ni ndizi zenye zinaonekana kutoka kwa mti moja kukosa kukaa pamoja, Hizi ndizi hasijafana moja ikiwa tena imenona ingine ikiwa ni konde sana tena ingine refu ingine yenye ni konde si refu.

Mtu huyu daktari mwenye amesimama karibu na meza ameishikilia kitu kama paipu kwa mkono moja na ameshikilia kitu ingine kwa mkono ingine, kwa hilo meza ni vikombe mingi sana zenye ni tofauti, kuna kubwa, kuna ndogo na kuna refu sana.

Shamba linaloonekana hapa ni shamba lenye mimea ya aina moja, mimea hiyo ni mimea ya ndizi, tunaona mimea ya ndizi zilizopangwa vizuri zimepandwa kupanga laini, tena kuna ndizi zenye zimezaa mbili, kubwa sana na inakaa kukomaa.

Kwa hili shamba tunaona mimea mingi sana tena tunaona ni mimea ya mti mmoja iliyo ni ndizi. Tunaona ndizi mingi sana ambazo zimepandwa hizi ndizi zinaonekana kuwa kidogo sana hazijakomaa na zimepangwa vizuri. Tena tunaona kuna mjengo iliyo juu ya hii ndizi

Ng'ombe inayoonekana hapa inaonekana kuwa imefungwa vizuri. Kando yake tunaona kuwa kuna mama aliyekaa karibu na hili ng'ombe. Anaonekana kuwa ameshikilia jagi la maziwa. Anatoa maziwa kwa huyu ng'ombe.

Shamba yenye inaonekana hapa ni shamba ya mimea tofauti. Tunaona mimea ya ndizi. Kuna ndizi ya upande mwingine na ndizi kwa upande mwingine wa hili shamba. Tena kuna mahindi, kando kidogo tunaona kuna chakula ya ng'ombe, tena tunaona kuna miti zilizo mbali.

Hii inatuonyesha tu mkono wa mtu mwenye ameshikilia ndizi juu. Ndizi hii ni ndizi moja, vile tunavyo iangalia tunaona kuna pahali imeiva vizuri, kuna yenye imeiva tu haijaiva vizuri sanaa na kuna mahali bado tu ni mbichi.

Hapa tunaona wamama wawili ambao wameketi chini, moja akiwa ameinama, wawili wakiwa wamesimama, wote wamama hao wakiwa wameiekelea leso, leso, tunaona tena hapa, tunaona kuwa kuna maziwa, kuna vitu ambavyo viko kwa vibuyu chini yao ambao zinaonekana kuwa wanazipima.

Hapa tunaona ndizi mingi sana zenye zimeiva vizuri zimeandikwa kwa meza moja. Tunaona tena kwa meza nyingine kando yake kuna ndizi sawa tu na hili tena hapo juu kidogo tunaona kuna mama mmoja ambae ameshikilia upande wa ndizi ameshikilia ndizi kidogo anaonekana kuonyeshana.

Watu hawa ambao wamesimama wote, kuna mwenye ameshika kitu kama sindano kama syringe katikati ya hao mama. Anakaa kuelezea hao ambao wamesimama kwa kitu, wote wanamwangalia, wote wanakaa kusikiliza.

Kuna ng'ombe ambao wamelala, wengine wamesimama, kando yao kidogo kuna mfereji, tena kando kidogo kuna kitu imewafunika, kitu imejengwa mbele yao. Kuna nyasi tena zilizokauka.

Mtu mwenye amesimama, amevalia nguo nyeupe. Anakaa Daktari , kuna kitu refu kubwa sana inakaa Glavu mbili kwa du, kwa meza juu kuna kikombe tena zenye zinakaa tofauti kuna kubwa kidogo katika na dogo sana . ameshikilia kitu kwa mkono yake moja na ameshikilia ingine kwa mkono yake ingine.

Inaonesha nyumba upande kidogo ya nyumba hii tena kando kidogo kuna kitu kama ilikua imejengwa tena chini kuna nyasi chini yake na mbele ni shamba la ndizi mingi sana, ndizi refu refu na ndizi zingine zikiwa ndogo ndogo.

Shamba ya ndizi, mimea ya ndizi pekeake ndo zimepandwa hapa, vile tunavyoona ni ndizi yenye bado haijakomaa sana, kuna zenye bado ni kidogo kidogo, hata zilizoonekana mingi bado hazijakomaa, hazijazaa. Mbali tunaona mtu mwenye amekaa pia.

Huyu mama ambaye amefunika kichwa yake amevaa pia koti refu, na anaonekana kuwa anapima maziwa kama iko sawa hizi kala ni kubwa, zilizopangwa hapa na tenatuanaona kando yakekuna kitu kubwa kama tangi.

Mtu huyu mwenye anaonekana kupima vitu, kuna chupa moja ameshika kwa mkono moja, ameshika kitu kama sindano kwa mkono ingine. Kuna kitu kama candle iliyo juu ya meza na chupa zingine zenye ziko na vitu nyeupe ndani.